Kiwanda cha kuzalisha umeme kiko chini ya kilima. Miundo miwili ya saruji iko kinyume kwa kila mmoja na mfululizo wa mabomba ya metali kupitia lakini si mbali sana na gala. Iliyo pangwa vizuri kutoka kwa kura ya maegesho iliyo na alama ya rangi nyeupe pia inaweza kuonekana.

Kituo cha umeme ambacho kinazalisha umeme kwa kutumia nguvu za maji. Kando kuna bwawa la maji na barabara ya changarawe inayotokelezea kituoni hiki. Minara ya kusambaza umeme inaonekana hapa. Mazingira ya eneo hii ni ya vichaka na milima, kuashiria ukosefu wa mvua ambayo huleta ukame.

Nyanda za juu na nguzo za umeme zimesimama imara. Anga inaonyesha mawingu ya bluu. Kuna mwangaza wa jua amabo unaleta kivuli ambacho kinavutia. Nyasi za kijani kibichi na milima inaonekana kwa mbali.

Hiki ni kiwanda cha kutengenezea stima ama mahali ambapo umeme unatengenezewa. Kuna mabomba tofauti ambayo zinatoa moshi na pia kuna eneo la wazi ambapo magari ama watu wanaeza ingilia. Kwa umbali kuna mazingira ambayo yana miti ya kijani kibichi na pia kuna milima.

Nyuso za umeme zimeunganishwa na transformer iliyo karibu na mti. Kuna mti umepita karibu na nyaya za umeme jambo ambalo linaweza kuwa hatari kwa ufanisi wa usambazaji wa umeme hasa wakati wa mvua na upepo kali. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kutunza mazingira ingawa miti ni muhimu nyuma kuna kuta na nyumba inaonekana.

Hiki ni kituo cha uzalishaji wa umeme, kuna majengo ambayo yana rangi nyeupe, na pia na madirisha madogo, na mlango mweusi, pia kuna vifaa vya kusambaza nguvu za umeme, kama nguzo, za umeme, na vifaa vingine vya teknolojia.

Katika kituo kidogo cha umeme, ambapo tunapata umeme, kuna mabomba mawili meupe; na kando ni boa, ambapo nguvu ya umeme inatolewa. Anga ni safi, na kando kuna miti yenye kijani kibichi.

Hizi ni nyanda za juu na nguzo za umeme ambazo zimesimama imara. Anga inaonyesha mawingu ya blue iliyokolea. Nyasi za kijani kibichi na milima inaonekana kwa mbali.

Tumbili huyu ana manyoya ya kijivu, meusi na meupi na uso wake unaonekana kwa wazi, huku macho yake yakiangalia kwa makini upande wa juu. Ameketi chini ya mti na amezungwa na mimea mingi. Taswira nzuri ya mnyama huyu katika mazingira ni ya kawaida ya porini, mbuga au katika maeneo ya watu. Tumbili hukaa katika makundi na hupatikana hasa katika maeneo ya tropiki kama vile Afrika Mashariki.

Haya ni mazingira yenye changamoto ya usafi, mwanaume aliyevalia shati la mistari myekundu na nyeupe na suruali ya bluu, amesimama mbele ya nyumba iliyotengenezwa na mabati ambayo imeharibika sana. Chini kumejaa matope na maji machafu, takataka zimetapakaa kila mahali, hii inaashiria adhari au madhara ya mafuriko, kwa mbali Kuna watu ambao wamekumbwa na changamoto kama hii ya mafuriko.

Eneo hili lina makaazi duni liloko kando ya reli. Meneo haya ni maarufu kwa kuwa na msongamano mkubwa wa watu na miono mbinu duni na mazinigira magumu ya maisha. Yamejaa uchafu na takataka pembeni mwa njia ya reli na kuna mitaro iliyojaa maji machafu, hali inayoashiria ya matatizo ya mifumo ya maji taka. Nyumba zilzopo upande wa kushoto wa reli ni za mabati na zinaonekana kujengwa kwa kutumia vifaa vya bei nafuu.

Vifaru watatu wamesimama kwenye ardhi kavu yenye rangi ya kahawia. Eneo hii inaashiria jangwa kwani ni mimea michache inayomea kwa hivyo kunaeza kuwa na ukame kwa ukosefu wa mvua.

Ndani ya ukumbi huu wa mchezo kuna kikundi ambacho kinatumbuiza watu. Wamevalia sare ambazo ni za kitamaduni na wanaimba nyimbo ambazo ni za kitamaduni. Nyumba hili, kuna viti ambavyo viko jukwaani na lina madirisha makubwa ambapo mwangaza unaingia.

Mtu mmoja aliyevalia mavazi ya rangi ya kaki na kofia ya bluu, amembeba simba mgongoni mwake. Simba amejishikilia kwa miguu yake ya mbele, mazingira yanaonyesha nyumba yenye ni ya kuhifadhi wanyama pori.

Katika eneo hili duni kuna manyumba madogo ambayo yamejengwa kwa mabati. Kuna wasichana wawili ambao wameinama na wanafua nguo zao, pia kuna mabomba yenye rangi ya kijani kibichi yamepita kwenye mto ulio jaa taka na kuna msichana moja aliyesimama ndani ya maji haya. Hii ni tahadhari kubwa kwani katika eneo hili kunaweza kuwa na magonjwa kama ya kipindipindu.

Katika eneo hili lina mandhari ya asili. Kuna miti tofauti yenye rangi ya kijani kibichi. Mazingira haya yanaweza kuwa kwenye porini pia kuna miti mikubwa inayo onekana na majani yanayo shuka chini, mwanga wa jua unaonekana.

Mto uliochafuliwa sana uko kwenye kitongoji duni chenye watu wengi. Watu wanaweza kuonekana wamekaa ng'ambo ya mto kwenye duara la duara. Nyumba za muda zilizojengwa kwa mabati zinajaza eneo karibu na ukingo wa mto. Na miti miwili mifupi inaweza kuonekana kutoka mbali.

Mazingira haya ni machafu na yana maji chafu ambayo yamelowa takataka. Yanaweza kuwa hatari kwa wanadamu kwani yanaweza sababisha madhara na kuleta magonjwa kama kipindupindu. Kwa umbali kuna daraja ambalo magari yanapitia na pia kuna watu ambao wanaonekana wakitembea kando.

Ndani ya mbuga kubwa la wanyama kuna twiga weupe wa rangi ya hudhurungi. Mazingira yana mashamba na miti yenye rangi ya kijani kibichi, na anga lina mawingu ishara kwamba eneo hili sio kavu na linapata mvua nyingi ya kutosha; ishara kua kuna chakula cha kutosha ya wanyama hawa.

Chui amelala kwenye nyasi na ako karibu na bwawa la maji, ni mwenye madoadoa ya kahawia na nyeusi. Nyuma yake mti uliomea karibu kama umeinama. Mazingira yanaashiria huenda hapa ni kwenye mbuga la wanyama. Kwa mtazamo wa nyuma kuna chumba na mlango mweupe.

Watu kadhaa hususan vijana wanaonekana wakiwa katika shuguli ya uokoleaji. Kuna nyumba ama jengo ambalo limeporomoka. Kuna pingamizi, na mbao na vifaa vya ujenzi vimejaa kwenye ardhi. Watu hao wanaonekana wakiwa na mihemko au wakiwa kwenye harakati za kusaidia wengine kuokota vifaa hivi.

Pundamilia watano ambao wenye rangi ya mistari ya nyeusi na nyeupe wamesimama kwenye barabara, hapa ni katika mbuga la wanyama au porini. Kuna vichaka vidogo kando yao, na pia kwa umbali kuna milima na majengo yananyoonekana kwa mbali.

Ndani ya mbuga la wanyama, kuna simba wa kike ambaye ameketi chini. Anaonekana kwamba anatazama kitu ama mtu fulani. Simba huyu ni rangi ya kahawia na kwenye ako kuna nyasi ambayo ni ya kijani kibichi.

Mandhari ya asili inayojumuisha wingi wa maji. Yawezekana kijito au mto uozungukwa na kijani kibichi na mimea. Kuna vilima au ardhi iliyoinuliwa nyuma inaonyesha mazingira tofauti. Mandhari inaonekana ya amani na ina sifa ya majani mabichi ambayo yanapendekeza mfumo wa ikolojia wenye afya.

Wanafunzi wamevaa sare za shule, sketi na suruali za kijivu na sweta za kijani. Wanaonekana wenye furaha. Wako katika mazingira yenye miti na wana vifaa mbalimbali kama vile ndoo, vifaa vya kumwagilia maji na mipira ya kupandia miche. Kundi hili linaonekana kuchimba shimo ambapo watapanda miti. Kando yao, kuna mti ulio katika karatasi ya plastiki ukiwa tayari kupandwa.

Jumba hili la maonesho kuna kundi la vijana ambao wamevalia nguo na kofia za asili, wanafanya wimbo wa zamani mbele yao kuna majaji ambao wanawafuata kwa kina. Sehemu hii ni kubwa, pana na safi ya kutumbuiza. Chumba hiki kuna maandishi kwa mlango yakiwashiria mahali watu wanaweza pitia wakati wa dharura, na kuna viti vingi vya rangi ya kijani kibichi.

Ndani ya bwawa hili lenye maji machafu, mna mamba wengi ambao wako ndani. Wengine wametokea ili kuota jua, kando yake kuna mimea mbalimbali na pia kuna mawe.

Watu hawa wanafanya kazi ya usafi katika eneo lilijaa taka na taka na uchafu karibu na maji. Mtu mmoja amevaa mavazi ya ulinzi ya kijani kibichi na anatumia kijiti kuondoa taka. Wengine wamevalia mavazi ya bluu na anasaidia katika sehemu hii.

Tumbili ameketi juu ya uzio wa mbao wenye rangi nyeusi, nyeupe na njano na nyingine tofauti. Ni mwenye manyoya ya kijivu na nyeusi, uso ni mweusi. Huenda hapa ni mazingira ya shule au sehemu ya watoto kuchezea; kwani kuna mteremko mwekundu wa mchezo. Mnyama huyu anaonekana mtulivu na anatazama walio karibu na yeye.

Nyati akiwa eneo la wazi lenye nyasi na miti kwa umbali ako karibu na sehemu ya kunyushia maji au chakula iliyo tengenezwa kwa mbao na waya wa umeme ulio pita kwa mbele yake kwa ajili ya usalama.

Watu wawili wanashiriki katika picha, mtu mmoja amekaa kwenye mwamba karibu na maji huku mwengine anapiga picha yake. Mazingira haya yanaonekana kuwa ni ya asili na pia yanapendeza.

Katika eneo hili inawezekana kuwa jioni ama asubuhi. Kuna miti ambayo inaonekana kuimarisha mazingira na kutoa kivuli. Nyuma ya miti kuna majengo madogo ambayo yanaweza kuwa ni nyumba au miundombinu ya kibinadamu.

Uchafu unaonekana katika eneo la makaazi ya watu. Mto au mtaro wa maji unaopita katikati umejaa taka mbalimbali kama plastiki, mifuko ya nailoni, karatasi na uchafu mwingine. Pembeni ya mto huu kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati na matope ishara kuwa eneo hili ni la kipato cha chini.

Mazingira ya misitu yenye miti ya kijani kibichi na kuna bomba la maji linalopita kwa mti. Kuna maji yanayotiririka chini , huenda ni chemi chemi na kufanya mahali hapa pawe pa kupendeza. Mandhari ni tulivu na safi, na ni eneo la asili , pia inaonyesha chanzo cha maji.

Eneo la porini au buga la wanyama vifaru wawili wanavuka barabara iliyo na udogo. Vifaru hawa wanaonekana kuwa na afya njema na mazingira yao yanaonyesha utulivu na uhifadhi wa wanyama wa pori. Inasitisiza kuwa umuhimu na uhifadhi wa wanyamapori na mazingira yao ya asili.

Kwenye eneo la nchi kavu, wanyama aina ya twiga wako kwenye buga la wanyama. Wanaonekana wakivuka upande mwingine kwa kupita mtaro mkubwa ulio kwenye ardhi. Kwa mazingira kuna nyasi na vichaka na hali ya hewa ni wazi. Mandhari inaonekana ya amani na ina sifa ya majani mabichi ambayo yanapendeza mno.

Ndani ya jumba kubwa la kisasa kikundi cha watu waliovalia mavazi ya kitamaduni wanafanya maonyesho ya ngoma. Ndani kuna viti vya kijani. Wanacheza kwa mpangilio wa mstari na wamejipamba kwa mapambo kama shanga ,mikanda na mavazi meusi ya asili. Mandhari inaashiria kwamba huu ni utamaduni wa Afrika, na mwanga unatoka kwenye taa zilizowekwa kwenye paa la nyumba hili.

Wanaume wamaasai, wanawake na watoto wa rika tofauti wako katika mstari wa mviringo kiasi huku kila mmoja akiwa ameshikilia fimbo la mbao mkononi. Wamevaa shuka zenye rangi nyekundu na nyeusi. Mtu mweupe mrefu kati yao anaweza kutambuliwa kwa urahisi. Kwa sura zao inaonekana wamepigwa picha.

Njia ya uchafu katika eneo linaonekana kuwa lisilo na miji, ikiwezekana eneo la jirani tu na jamii. Mtoto aliyevalia sare ya shule anatembea kwenye njia hii. Kwa nyuma kuna miundo ya muda au nyumba, na uchafu fulani unaweza kuonekana chini. Tukio linaonyesha eneo la vijiji au eneo ambalo halijaendelea.

Hapa ni porini na kuna mbuni ambaye ana mwili mkubwa na mwenye manyoya ya rangi nyeusi na kifua chenye rangi nyekundu. Ana shingo ndefu inayoinuka juu na anaonekana kuwa katika mazingira ya kijani kibichi.

Pundamilia kadhaa wanakunywa maji kutoka kwenye mto au kisima. Wana ngozi za mistari ya nyeupe na nyeusi. Maji yanaonekana kuwa na mtiririko mzuri. Wanyama wa porini ni muhimu kwani wanawa kivutio cha jamii, na pia huleta maendeleo katika nchini.

Kikundi cha watu waliojitolea na jaketi za kiakisi wanafanya kazi katika eneo la maji machafu, kando la eneo la kutupa taka ikiwezekana mto au mkondo wa maji kukusanya taka kwa kutumia vijiti au nguzo ndefu. Wamevaa buti fulaba wa usalama kuashiria kwamba wanaweza kuhusika katika juhudi za kusafisha zilizopangwa. Mazingira yanaozunguka yamechafuliwa sana na dampu au dampu likionekana kwa nyuma, limejaa mirundo ya taka taka.

Ndama wa kahawia wa tembo analishwa kupitia chupa ya maziwa ambayo inashikilia takriban lita nne. Baadhi yake inamiminika kindevuni chake chini. Kuna mkono inasaidia kumnywesha. Nyuma kuna picha ya mti ambayo haiwezi kuonekana kwa uwazi na baadhi ya mimea mingine.

Ndani la mbuga la wanyama, kuna vifaru wawili wenye rangi ya kahawia. Mmoja amesimama na mwingine anainama, anaonekana kukula. Mazingira haya yana nyasi ambayo imekauka, ikiashiria kwamba ,huu ni msimu wa ukame. Kwa umbali, kuna majengo ambayo yanaonekana yamo katika mjini.

Kundi la swara watatu, wanaonekana wakitembea kwa utulivu katika porini. Swara hawa wako katika eneo la tambarare la mbuga. Labda sehemu kama Serengeti na Maasai Mara. Mbali nyuma kuna kundi lingine wanaofanana na nyati au kovu wakichunga kwa pamoja.

Mwanaume anakusanya vifaa ambavyo ni muhimu na vinaeza tumika tena kutoka kwa taka na kuzieka ndani ya begi. Kwenye mkono wake wa kushoto ameshika balbu na alichukua hatua ya kujikinga na kujifunika kichwa kwa kuweka boti. Pembeni yake kuna eneo la maji machafu na nyuma yake mna majengo madogo.

Katika kituo cha magari kuna mabasi mawili ambayo yameegezwa kando ya barabara. Basi moja ambalo ni la kampuni la City Shuttle, lina mlango wake ambao wazi na kuna abiria ambao wako ndani tayari. Kando yake kuna wafanyikazi ambao wamevaa sare zao na kuna mmoja ambaye ameshika bango ambalo linaonyesha maeneo tofauti ambalo gari hili linaenda pia inaonyesha nauli inatozwa.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi, kuna watu ambao wako kwenye pilkapilka zao za kila siku. Na kuna magari mawili ambayo yameegezwa ambayo ni ya kampuni ya Metro Trans. Kando yake kuna mwanadada ambaye ameshikilia ubango, ambao unaonyesha sehemu zenye magari haya yanaelekea na pia nauli ambayo inatozwa.

Basi hili la kampuni ya Metrotrans limeegezwa kando ya barabara ili kubebea abiria. Ni la rangi ya bluu na kijivu. Ndani kuna abiria ambao wameketi kwenye viti vyao tayari kuenda. Kando kuna bango ambalo lina eneo mbali mbali ambapo basi ili linaelekea.

Barabara hii yenye shughuli nyingi, kuna magari mbalimbali, ambayo yanaendeshwa, kuna matatu ambayo inaonekana upande wa mbele, na kuna watu kando yake, kando ya barabara, wanatembea. Kwa mbali, kuna daraja ambalo limejengwa, kutumia vyuma, daraja hili linasaidia ili kuepusha ajali zinazotokana na barabara.

Magari tofauti yameegezwa kando ya barabara ili kubebea abiria au kushukisha abiria, pia magari haya yana rangi tofauti. Kando yake kuna manyumba ambayo yameundwa kwa muundo wa kisasa, ikiashiria kwamba hapa ni eneo la mjini.

Matatu yenye rangi wa buluu, ambayo ina uwezo wakubeba abiria kumi na wanne, imeegezwa kando ya barabara. Makanga aliyevalia sare ya kazi anamkaribisha abiria kwenye gari. Bango lililo juu ya gari, inaonyesha miji tofauti na jina ya kampuni ya NNK SHUTTLE . Kando kuna jengo kubwa, na kuna watu ambao wako kwenye shughuli mbalimbali. Mazingira yanaashiria kwamba, ni mji wa Nairobi Kenya.

Basi la abiria thelathini na watatu limeegeshwa karibu na kitembea kwa miguu kwenye mitaa yenye shughuli nyingi jijini Nairobi. Mwanaume aliyevalia koti la kiakisi anaweza kuonekana akiongea na dereva kutoka upande wa pili, na wanaume wengine wawili wanajaribu kupanda. Vizuizi vitatu vyeusi na vyeupe vilitenganisha barabara na lami.

Barabara hii, lina shughuli nyingi, kuna magari aina tofauti tofauti, mengine yameegezwa ili ku, shukisha abiria, ilhali mengine, yanabeba abiria, kando, kuna soko, na pia kuna manyumba kwa umbali, ikiashiria kwamba hapa, ni mjini.

Kwenye kituo hiki cha mabasi. Mabasi yameengeshwa kando ya barabara ili kubebea abiria. Kwenye dirisha, kuna abiria ambao wamo ndani na pia inaonekana kwamba ni eneo ambao yenye shughuli nyingi. Kwa umbali kuna makanga ambaye anaonekana akijandiliana na abiria wake na kwa umbali kuna bango ambazo zinaonyeshana sehemu kwenye basi hizi zinaelekea.

Barabara ya mjini yenye shughuli na msongamano mkubwa wa magari. Barabara imegawanywa katika sehemu mbili, upande mmoja unaonekana kuwa na mtiririko mzuri wa trafiki, wakati mwengine umejaa magari ikiwa ni pamoja na mabasi, van , malori na magari ya kibinafsi. Uwepo wa watembea kwa miguu wanaotembea kando ya barabara na kuvuka barabara, unaonyesha mazingira ya jiji, katika wilaya ya biashara karibu na kitovu cha usafiri wa umma.

Kwenye barabara hii kuna magari ambayo ni ya aina tofauti na rangi tofauti. Yote yamesimama kwenye eneo moja ili kubebea abiria. Kuna zenye ziko na abiria ndani na kuna zingine ambazo hazina abiria ndani. Kando kuna majengo ambayo yako karibu.

Barabara hii yenye shughuli nyingi. Kuna magari mbalimbali wenye rangi tofauti na aina tofauti. Kuna mabasi, kuna gari ndogo na kuna gari za kibinafsi, pia kuna pikipiki ambayo inaendeshwa. Kwa umbali kuna vyuma ambavyo vinatengeneza mabango ili yatolee matangazo ya biashara.

Gari limeegezwa kando ya barabara matatu imepambwa kwa rangi nyeupe na ya zambarau na lina jina Blessings kwa upande. Abiria wanapanda na kushuka, kuna bango kwenye mlango wa matatu unaoonyesha vituo mbalimbali na bei yake. Nyuma majengo ya ghorofa yanaonekana na watu wanaendelea na shughuli zao za kila siku. Mazingira yanaashiria kuwa hapa ni katikati ya jiji la Nairobi ama mji mwingine.

Katikati ya jiji barabara yenye shughuli nyingi kuna magari ya abiria kama kama matatu, pikipiki za kubeba abiria na watu wanatembea wakishughulika na kazi zao za kila siku. Magari haya yanaonyesha kuwa eneo hili linatumika sana kwa usafiri wa umma. Upande wa kulia kuna jumba la biashara mbalimbali kama vile duka la nguo, limeandikwa Rose Textiles na kuna mabango mbalimbali.

Katikati ya mtaa usio na jina, bango lenye majina na njia za marudio tofauti liko juu kwenye gunzo ya chuma. Pembeni kunaonekana jengo refu jeupe la kibiashara, yenye madirisha ya mstatili. Picha hii ni mfano wa jiji la Nairobi na viunga vyake.

Hiki ni kituo cha mabasi ambapo basi moja limeegezwa kando ya barabara ili kubebea abiria au kushukisha abiria. Kuna bango ambalo liko kwa mlango likionyesha mahali tofauti ambapo basi hili linaelekea na nauli inayotozwa. Kwenye mlango kuna abiria mmoja anayeshuka na mwingine anaonekana kwa dirisha.

Basi hili ambalo limeegezwa kando ya barabara, wenye usajili wa nambari, KBV 245A , na pia lina bango ambayo inaonyesha sehemu mbali mbali, ambapo abiria wanakwenda, pia bei ya nauli imetuzwa, mazingira haya yanaonekana kuwa ya mjini, juu ya majengo ambayo yamejengwa, na pia kuna shughuli nyingi ambazo zinaendelea, na watu, mbali mbali.

Gari hili la nissan limeegezwa ili kubebea abiria. Gari hili lina nambari ya usajili ambayo ni, KCX 389D na ni la kampuni ya Libera Executive . Gari hili lina uwezo wa kubeba abiria kumi na wanne na lina elekea eneo la kangema.

Hapa inaonekana kwamba mabasi haya yamo katika msongamano. Kuna abiria ambao wamo ndani kwenye basi hizi ambazo ni za kampuni tofauti tofauti. Juu ya basi hizi kuna nyaya za stima na pia kwenye mazingira haya kuna majengo yamejengwa ikiashiria kwamba hapa ni mjini.

Bajaji mbili kwenye barabara yenye shughuli nyingi. Huenda kuwa eneo la mjini, moja mlango uwazi ili abiria waingie. Kibao cha barabara kinaoonyesha maandishi, Jogoo Road ishara ya kuwa hapa ni jiji la Nairobi, Kenya

Idadi kubwa ya magari ya uchukuzi wa umma yameegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi katika eneo la jiji la Nairobi. Hakuna abiria mahali hapo na pia maduka ambayo yapo karibu hayaonekani kwa wazi ila jengo la juu ya biashara linaweza kuonekana kwa nyuma. Miti mifupi yenye matawi marefu iko karibu na msafara huo.

Matatu ya rangi iliyopambwa kwa michoro ya kuvutia na kuzifanya kuwa njia ya kipekee ya usafiri. Basi lina ishara yenye maelezo ya njia na linaonyesha chapa ya kawaida ya matatu. Mwanaume anaweza kupitishwa kwenye kiti cha njia ya mbele. Basi kama hilo liko nyuma na maduka ya vifaa na mti upande wa pili wa barabara.

Magari mbalimbali yakiwemo mabasi, magari madogo, yanaonekana kwenye barabara yenye shughuli nyingi. Kwa mbali, taa za barabara zinaonyesha rangi nyekundu, ikiashiria magari kusimama. Kuna sehemu ya waenda miguu, na kuna uoto wa kijani kibichi katikati ya barabara. Kuna alama za barabarani, zinazotoa tahadhari, hasa ishara ya kuvuka barabara, inawaonyesha madereva kuna sehemu ya wanaoenda miguu.

Magari ya kubebea abiria yameegeshwa kando ya barabara. Kwenye magari hizi kuna bango ambazo zinaonyesha maeneo mbalimbali ambapo magari haya yatakwenda kama Voi, Mombassa, Mtwapa, Mavueni na Malindi. Pia kuna watu ambao wanatembea wengine wakiwa katika shughuli zao. Kando kuna manyumba ambayo yanaonekana kua ni ya biashara kama moja ambalo lina jina kwa Juma Watos

Katika kituo cha mabasi, kuna basi kadhaa ambazo ni za kampuni ya Lopha . Kuna watu wawili ambao wamesimama mbele yake, na wamevalia sare zao za kazi. Nyuma kuna majengo ikionyesha huu ni mji.

Magari wa usafiri wa umma yameegeshwa kando ya barabara. Matatu yenye iko karibu imepambwa kwa rangi angavu na maandishi ya kuvutia. Abiria wanaonekana kutoka kwenye gari hilo. Kuna mabango ya matangazo tofauti ya biashara kwenye majumba tofauti; yakiashiria kuwa hapa ni jiji la Nairobi, Kenya.

Watu wanaonekana katika pilkapilka zao. Wengine wakiwa tayari kupanda basi linalobeba takribani abiria thelathini na sita. Mtu mmoja amekaa karibu na troli ambayo imebeba mizigo huku mwingine akiwa imeshika ubango ukionyesha maeneo ya kufika. Jengo nyingi ziko karibu.

Eneo la barabarani lenye watu wengi wakitembea na kuingiliana katika mazingira ya mjini. Kuna maduka mbalimbali kwa nyuma na alama zimeandikwa kwa Kiswahili. Bango yenye marudio yanaweza kuonekana juu ya magari, yaliyopo matatu ya usafiri wa umma ambayo ni ya kawaida katika maeneo fulani. Eneo hilo linaonekana kuchangamka, kuashiria mazingira ya kibiashara.

Eneo hili la mjini kuna shughuli nyingi. baadhi ya watu wanasimama karibu na gari na wengine wanashuka na kupanda basi. Mtu mmoja ameketi karibu na gari na kuna aliyevaa fulana ya machungwa labda ni mfanyikazi wa usafiri ambaye ameshika bango lenye maandishi RUIRU JUJA. Hii ni ishara huu ni mjini NAIROBI KENYA.

Mjini kuna mabasi matatu. Wanaume wawili wenye vazi jeusi na koti la kijani wako kwenye pikipiki zao. Kuna majengo manne. Baadhi ya abiria wanapita pembeni ya barabara. Kuna bango linaloonyesha maeneo mbalimbali na kiasi cha pesa kinachotozwa.

Gari hili limeegezwa, kwenye kando ya barabara, kwa usafirishaji, lina muundo wa kisasa, kando kuna watu wengi ambao wanasubiri kuingia, au kutoka, mazingira inaonekana yenye shughuli nyingi, huku magari mengine yakipita, na watu wengine wanatembea, pia, magari haya yanatoa huduma, kwa raia.

Mtaa wenye shughuli nyingi katikati mwa Jiji la Nairobi. Matatu kadhaa zimeegeshwa kando ya barabara karibu na matembezi ya kando. Watu wa jinsia zote wamekusanyika karibu na magari, ikiwezekana kupanda au kusubiri. Mazingira yanaonekana kuwa soko na alama mbalimbali, maduka na matangazo kwa nyuma.

Matatu imeigizwa karibu na jengo kubwa. Gari hili limepambwa kwa michoro ya kuvutia na maandishi ya jina twins , lina rangi za machungwa, nyeupe, nyeusi na madoido ya kijani kibichi. Ndani ya gari, kuna viti vilivyopangwa kwa safu na abiria wachache wanaonekana. Chumba lililo nyuma linaashiria kuwa hapa ni mjini Nairobi, Kenya.

Kwenye kituo cha kupanda magari kuna abiria na watu wengine katika shughuli zao. Kuna bango linaloonyesha miji tofauti, pia maandishi la kampuni la basi Super Metro . Kando yake, basi mbili zimeegeshwa kando ya barabara, kwa mbali, kuna majengo makubwa yenye ghorofa nyingi, na miti ya kijani kibichi.

Kwenye barabara kuu kuna magari ambayo yanaendeshwa kwa mwendo wa kasi. Ni ya aina tofauti ikiwemo basi moja yenye rangi ya bluu na magari mengine yana rangi nyeupe. Kwa mbali kuna alama za barabarani ambazo zinawashauri madereva jinsi ya kuendelea pamoja na mwelekeo wa njia.

Kuna matatu yenye michoro ya kuvutia na ina nambari ya usajili ya KDF 568R. Ni jiji lenye shughuli nyingi, na kwa majengo, huenda ni jiji la Nairobi, Kenya. Magari ya umma yamejaa barabarani na watu wanapita na wengine wanasubiri kusafiri. Askari wa barabarani wamevalia sare zao na wanasaidia kudumisha utaratibu kwenye barabara kwa kuelekeza magari. Kando ya barabara kuna majengo na mabango ya matangazo.

Kwenye barabara hii yenye shuguli nyingi, kuna maafisa wawili wanaosaidia kwenye trafiki. Kuna aina ya magari tofauti yenye yako kwenye barabara hii, yanaonekana kusongamana. Kwa umbali, kuna watu ambao wameketi kwenye starehe zao na kuna majengo yanayoonyesha ama yanayoashiria kwamba hapa ni mjini.

Njia ya chini yenye alama ya onyo ya usiende kasi kupita kiasi ambayo huenda iliwekwa hapo na mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu ya Kenya. Njia ya chini ni sehemu ya miundo mbinu ya barabara, inakusudiwa kuwezesha harakati za trafiki kwa usalama. Katika sehemu ya mbele matatu inapita ikidokeza kuwa hii ni barabara yenye shughli nyingi, inayotumiwa na magari ya uchukuzi wa umma. Upande wa kulia kunatembea kwa miguu wanaonekana kuwa wamengoja au wanazungumza.

Barabara hii ni yenye shuguli nyingi na kuna magari mengi ya aina tofauti yanayosafiri. Pia kuna miti kwenye kando ya barabara ambayo inaongeza umaridadi wa mazingira. Kuna watu wengi ambao wanatembea labda wakielekea shuguli zao. Pia, mazingira inaonekana ni ya mjini.

Basi mbili zimeegeshwa kando ya barabara na kuna askari wa trafiki wamevalia sare zao za kazi. Ni kama wanafanya mazungumzo au kutoa ushauri fulani. Mbele yao ni mwendeshaji wa pikipiki na watu kwenye shughuli zao tofauti. Nyuma kuna jengo la Kenya National Archives ambayo inaashiria kuwa hapa ni mjini Nairobi Kenya.

Katikati ya jengo la kihistoria, ni chemichemi ya maji yenye muundo unaovutia sana. Kuna mandhari ya kuvutia ambayo yameletwa na maji yanayotoka kwenye sehemu ya juu ya chemichemi. Hii hupatikana kwenye viwanja vya maeneo ya umma ambapo watu hupumzika. Nyuma kuna jengo ambazo ni za kihistoria na zinapendeza na bustani ya maua yenye kijani kibichi.

Kikundi cha watu kimekusanyika, inawezekana kuwa kuna tukio flani ama mkutano ambao unafanyika. Wako katika mandhari ya nje ambako kuna mtungi moja na ndoo moja ambayo ina nembo ya Crown. Mandhari inaonekana kuwa na mwanga wa asili na kuna miti nyuma yao ikionyesha hapa ni kijijini.

Shughuli ya uchimbaji wa ardhi inafanyika karibu na mtaa wa makazi. Katika upande wa kulia kuna mashini kubwa ya kuchimba ambayo inaonekana ikiendelea na kazi ya kuchimba udongo, ardhi iliyochimbwa inaonekana kuwa na mawe mengi na kuna mifereji mikubwa inayopitia kati kati ya eneo hilo. Katika mandhari ya nyuma kuna majengo ya gorofa yanayoashiria shughuli hii inaendelea katika eneo la mjini.

Mabomba na nyaya, imeeekwa kwenye ukuta. Mabomba haya, yanaonekana kuwa ya chuma, na yana muundo wa njia mbalimbali, ikiashiria kwamba, usambazaji wa maji au gesi.

Pampu hii ambayo imetengenezwa kwa chuma na ina mpini mrefu juu yake ambayo hutumika kusukuma maji kutoka ardhini, ina rangi ya kahawia ikiashiria kwamba ni ya zamani . Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya kijani, miti na mwanga. Pampu hii sanasana hutumika kwenye maeneo ya mashambani.

Takataka nyingi ziko juu ya maji zikielea na kufunika sehemu kubwa ya uso wa mto. Rangi mbali mbali zinaonekana kutokana na aina tofauti za vifunganishio hasa plastiki. Upande wa juu kuna sehemu ya nchi kavu na pia majani yanaonekana.

Magari mawili yameengeshwa kando ya barabara, mojawapo ikiwa na mizigo mikubwa juu yake, laonekana lori ambalo lina rangi nyeupe na ni la kubebea takataka. Kuna ujenzi wa jengo ambao unaonekana kwa ulmbali, na mazingira yanaonyesha kwamba hapa ni mjini. Kazi ya kufagia na kusafisha mji hufanyika kila siku katika kusafisha jiji.